Watu wengi wameusimama kwenye uwanja huu, uwanja huu mzuri sana limegupikwa na miti mingi . Watu wengine wanapiga gumzo, wengine wameketi wanaandika Kwa utaratibu wakipewa maelezo na wenye wamesimama.

Wachezaji wa twiga wamevaa nguo la samawati lenye boksi ya rangi jeupe, wako kwenye uwanja wameshikana wanautazama kwa makini vitu wanavyofanya, nyuma yao kuna watu wengi sana wamegubika wanautazama mechi huu.

Ni sehemu yenye uwanja huu mkubwa, na mahali lina vikalio alina watu watu wengine wamekaa kando yao wamevaa kofia jeupe. Mchezaji anaruka juu sana, amevaa nguo jekundu ameiruka kwa ..

Watu wengi wameghubika sana wamevaa kofia jekundu , wengine wanaotazama wengine wameushika cheti akiushikwa kofia kwa furaha tele sana. Wakona furaha mingi.

Kwenye tenti huu umati wa watu, wengine wameketi wengine wamesimama wamefunga mdomo, tarakilishi juu ya meza mwingine ameshika karatasi anachokitazama.

Watu wanne wamevaa manjano, wanaokimbilia mtu mmoja amevaa nguo nyekundu, mbele yake kuna mpira anaochenga , kuna watu wao nyuma wanaotazama kwa utaratibu.

Watu wengi wamesimama kwenye laini, wengine wameketi chini, watu wamesimama wanaongea na wenye wameketi chini, vitu vingi vimo juu mezani na wako ndani ya tenti wanazungumza.

Watu wako na furaha mingi sana kwenye jengo hili. Wengine wako na upande wa juu. Wengine wako upande wa chini. Wengine wanaangalia kando. Wako na furaha mingi sana wanavyotazama.

Rais ametoka kwenye jengo hili amevaa suti la bei ghali sana ambalo linapendeza, anatembea kwa utaratibu. Kando yake kuna mahakajaji ambaye amesimama, nyuma yake kuna polisi anafuata nyuma ya Rais.

Vitarakilishi yumo juu mezani. Moja ameshikilia mizi anasongesha akiutazama wengine wamesimama wanatazama kitu mtu anachofanya kwa furaha sana.

Rais wamesimama na wasaidizi wenzake. Wamevaa suti mzuri sana ambayo inapendeza. Kati kati yao kuna mahakamani wamesimama wanautazama kwa umakini sana na furaha tele.

Wamesimama wakimtazama yule yumo ndani ya posta, mmoja mke , mmoja mume, anaongea na wao, wanamwangalia kwa makini anavyoeleza vile watakavyofanya.

Wamesimama tisti, mwingine amesimama na meza mbele yake ,meza liko na rununu , wengine wanatazama wakiskia habari anayohotuba kwenye maeneo.

Jengo hili nzuri la benki. Wengine wameketi wanangoja maarifa. Wameketi kwa utaratibu na vikaratasi mkononi mwao. Wengine wamesimama kwenye laini wanaongea na wanaofanya kazi kwenye benki hili.

Wachezaji wamesanyika pahali pamoja, wamevaa nguo la samawati wanazungumza wengine wakisimama , wengine wameketi nyuma yao wanaongea, wengine wanatazama wakipiga gumzo.

Watu wamevaa nguo jeupe na short ya rangi ya samawati. Wako na furaha mingi sana kwenye jengo hili, wengine wamebeba mikono juu, wengine wamebeba kikombe kikubwa sana lenye gold wanaofurahi sana.

Wachezaji wawili wanacheza boli la neti, wawili wenye jezi nyekundu wameinua mikono juu, wengine wenye rangi la kinjano wameinuka, wanacheza watu wengine wakiwa nyuma yao wanawatabasamu kwa utaratibu.

Jengo hili nzuri sana, limebeba watu wazuri wanaonekana wazuri sana, wamevaa inayopendeza kama maua. Wamefunga midomo na meski. Juu yao kuna vitalakilishi vingi sana, wako kazi kwa makini na wanatabasamu.

Bunda la kadi mingi sana. Zimefungwa kwenye vijadalada viwingi, vimegawanyigwa gawanyikwa pamoja na zimewekwa kwenye meza kubwa sana. Meza yenye rangi udhurungi.

Wamesimama wachezaji wa Gormahia na rangi kibichi wamevaa nguo za rangi la njano AFC Leopards mwingine amesimama kwenye posti anaungoja kona upigwe wakingoja kwa utaratibu watu wengi wako nyumani mwao

Mzee ameuvaa koti ya rangi ya samawati ambalo linapendeza. Ameweka kofia kichwani, anaongea na mwenye ameweka kitarakilishi mbeleni mwake kwa meza wa Huduma. Hii ni jengo la huduma. Wanaongea Mzee akimsikiliza kwa makini.

Watu wengi wamesimama kwenye tenti hili, wengine wameketi wamefunika mdomo na pua. Wanaotazama wako watu wako mbeleni mwao wakisikiliza vitu wanavyosema ni nini.

Watu wengi wanaubebea pendera la samawati la bandari. Wengine wameuvaa nguo la samawati. Wako na furaha wanautazama kile kinaendelea kwenye eneo hili na kitu kinaendelea linawafurahisha Sana.

Ofisi huu nzuri sana yenye bao na dhurungi, vioo vya nyeupe na vitarakilishi vimo juu mezani. Watu wawili wanapiga gumzo wakitabasamu kila mwingine.

Jezi jekundu nzuri sana limeshikwa na mchezaji. Mtu mmoja ameusimama, wamesimama na furaha, anamsalimia mchezaji, mchezaji anamsalimia Kwa makini Sana.

Ameuketi, ameubeba mkono wake juu, mkono liko na saa, saa nzuri sana na kipaza sauti yumoni mwongoni mwake, anahutuba habari kwa umakini sana.

Ofisa amesimama amevaa nguo ya rangi kibichi na kofia jeusi anawatazama wenye wametoka kwenye huduma hiyo wakitembea wakipiga gumzo pamoja na wengine mbele yao.

Mwakilishi yumo juu mezani anatafsiri wakitega maskio watu ni wengi sana wengine wanachukua picha wengine wanautazama kile anachofanya ni nini.

Uwanja huu mkubwa Sana. Watu wengine wako kwenye uwanja, wanatembea wanapiga gumzo. Wengine wameketi wanautazama chukua hili. Juu yao kuna mawingu nyepesi sana ya rangi jeupe. Lina maana kuna tukio kulikuwa kunaendelea kwenye eneo hili.

Meza imefurika na karatasi jeupe, mama amekaa kwenye meza na nguo jeupe, anawatazama mama wengine wamesimama, anawapa karatasi akiwasomea maelezo.

Jengo zuri hii lenye limewekwa mavyuma mingi, watu wako wengi wengine wamevaa kofia, wengine wanautazama kando kando, wengine wamebeba mikono juu, kuna furaha tele kwenye uwanja huu.

Uwanja huu mkubwa sana ambao inameremeta una wachezaji wanaocheza mpira, mmoja ako na mpira amevaa nguo za manjano mwingine anaukimbisha mpira huu amevaa nguo jekundu nyuma yao kuna wachezaji wamekaa wengi sana wanatazama mechi huu.

Benki hili kubwa sana limepangwa viti kwa utaratibu, watu wameketi kwa makini, wengine wanafinya simu zao. Vitarakilishi vimo mingi sana kwenye jengo hili kubwa.

Watu hao wako na furaha, wengine wamebeba mikono , wengine wako na bendera . Wanapiga kelele uwanjani wakitazama kwa utaratibu kinachofanyika

Watu wamegubika kwenye uwanja huu mkubwa na ni watu wengi sana. Mwingine amevaa kofia. Wengine wanatazama, wengine wameketi, wengine wanatazama rununu zao.

Watu hawa wanaongea kwenye vipasa sauti. Wamevaa vitu vingine kichwani. Wamevaa nguo nyeusi. Wamebeba kitabu. Wako wengi sana. Wanafanana na wako na furaha.

Jengo hili nzuri sana limepangwa vitu jeusi, wengine wameketi mbele wanautazama nyuma polisi ameketi kando yao amebeba bunduki kwa utaratibu akitemea.

Jaji ameibeba Bibilia nyeusi, kipazasauti kimo mbeleni mwake, anatoa hotuba. Kando yake kuna mama amejifunga na meski mdomo na pua, kwingine kuna mzee mwingine amejifunga na koti jeusi nzuri sana. Wanasikiliza hotuba hiyo.

Watu wengi wamesimama, wamevaa nguo nyeusi. Wengine wameshika vitu mkononi, wengine wako na vipaza sauti mbeleni mwao, wanaongea wakitazama.

Watu wengi wameghubika, wengine wameinua mikono juu, wengine wanapiga firimbi, wengine wamepanua midomo wako na furaha, wengine wakipiga makofi kwenye eneo hili.

Vitarakilishi mingi vimepangika kwenye ndani ya jengo hili. Watu wamefunga midomo wanatazama wengine wameketi wanaangalia vitu wanavyofanya kwenye vitarakilishi.

Waziri wa mahakamani, amebeba Bibilia nyeusi kwenye mkono. Kipaza sauti yumo kando yake. Watu wawili wamesimama kando yake. Wanaomtazama vile anavyohutubu habari.

Kongamano hili kubwa sana, watu wamevaa suti vizuri sana ambazo vinavyo pendeza. Mbele yao Kuna kabati chingine, watu wamesimama wengine wanatega sikio, wengine wakipiga gumzo.

Vitalakilishi yumo juu mezani pamoja na vitu vya karatasi yumo kando, watu wengine wamesimama, wengine wameketi, wengine wamevaa nguo vya polisi wanaotazama wanaofanya kazi.

Amekishika mikono cha mtu mwingine anakitia kwenye karatasi chenye liko mbele yake, mmoja kuna simu anarekodi mwingine amebeba mkono, wengine wanatazama , wengine wakizungumza.

Ameusimama na furaha, viungo vingine vimo mbeleni mwake, watu wengine wamesimama nyuma yake wanautazama vile anatoa hotuba wakiskiza kwa utaratibu.

Watu hawa wana furaha tele. Wamevaa ngu la njano, wanaotazama kwa makini. Wengine wameketi, wengine wamepanua mdomo, wanashereka sana vitu wanavyoona.

Watu wengi wamegubika kwenye uwanja huu, wengine wamevaa kofia, wamevaa shati la njano wanasherehekea vitu wanavyotazama kwenye hiyo mahusiano wako nayo.

Jengo hili nzuri sana lina ma drawer ya rangi hudhurungi. Wawili wameketi kwenye meza huo. Ni tarakilishi na kitu jeupe iko juu ya meza. Wanazungumza mwingine wakuitega sikio maelezo anayopewa.

Watu wamekusanyika kwa huu mkutano mkubwa. Wengine wanakula, wengine wamefurahi, wengine wanautazama kwa makini ni nini.

Rais Uhuru Kenyatta anausalimia mama mwingine, mama mwingine anacheka wako na furaha mingi sana. wengine wamesimama nyuma yao. Mmoja amesimama kando yao kati la jengo hilo.

Kitarakilishi yumo juu mezani, kitabu kando yake, mtu mwingine kando yake anautazama ubavuni. Mpolisi ako mbele yake na kofia la jeusi. Anaongea na polisi, polisi akimtazama.

Wako na furaha tele sana, amevaa nguo jeusi. Ameubeba cheti viwili na mikono vyote viwili; cheti la rangi ya samawati. Wengine wamevaa nguo jeupe. Wako na furaha, na ni watu wengi wanatembea wakisherekea.

Watu wameketi chini, kuna chuma limepita kati yao ya rangi wa samawati wanautazama kwa utaratibu mchezo huu wa kikapu, mwingine ameushika mpira, mwingine ameushika mguu la mwenzake akiutaka mpira, wanacheza kwa hodari.

Wamevaa nguo ya rangi kibichi wengine wamejipaka uso wengine wamevaa maski, mmoja amebeba sikefi, skefi ni la kijani kibichi limeandikwa Gormahia wanautazama wako na furaha tele tele.

Bunda hizi la ID mingi sana zimefungwa na miblada . Kando yake kuna mtu ameweka mkono na viko juu vya meza vimeenea sana na vimetapakaa.

Watu wako na furaha mingi sana, wengine wamebeba mikono juu, wengine wanacheka, wengine wamesimama mbele yao na kikanda kichwani. Ana furaha ya kutazama mbele vitu anavyoona.

Wanacheza mpira wa kikapu. Mmoja amebeba mikono juu, mwengine ana mpira mkononi anaujaribu kufunga. Wengine wakitoka nyuma yake wanamfuata, wengine wakiutazama huku nyuma.

Watu wako kwenye uwanja wanacheza mpira wengine wamevaa sare ya kibichi mwingine ako na sare la njano na mpira muguuni anchenga wengine wakimtazama wakimfuata na mpira yenyewe.

Wameinama wako na furaha mingi sana, mwengine ako nyumani mwao amebeba mpira ya rangi ya njano. Anatazama vile wenzao wanavyocheka kwa furaha.

Wako na furaha tele. Wanaupanua midomo yao wakicheka wakifurahia na kwamba kuna tukio linaendelea eneo hili watu wakitazama kwa makini.

Wamevaa nguo nyekundu wote watatu wanafanana mmoja ako na michoro kwenye kichwa mwingine amevaa vitu vya Kalenjin kwenye kichwa wengine wako nyuma wao wanaangalia.

Wamevaa nguo cha rangi kibichi. Wako na furaha sana. wengine wamebeba dramu, wengine wanatabasamu, wengine wanapiga firimbi, wengine wanapiga vuvuzla kwa furaha tele.

Kitawakilishi yumo juu mezani. Mama anaangalia. Mwengine amesimama mbeleni mwake na kofia nyekundu. Anautazama kitu kilicho mama anafanya na mama anaangalia tarakilishi.

Wamekishika kitu kingine mkononi. Mke na mume. Wengine wako nyumani mwao. Mmoja ameushikilia bendera. Wanaotazama wakipigwa picha. Wanatazama picha kwa makini.

Watu wamekubika, wengine na mkanda kichwani, wengine wamefunga maski kwenye mdomo, wawili wameshika cheti, wanatembea kwa utaratibu wakielekea kwingine.

Rais amesimama kipaza sauti yumo mbeleni mwake ameutia mkono wake wa kushoto kwa kitabu kibichi kando yake kwingine kumesimama wa mahakamani wanaongea rais akitazama mbele.

Bendera ya Kenya mzuri sana limewekwa mbele ya mashabiki, watu wameinua mikono juu, wako na furaha tele sana, wengine wanaoshika kichwa wanautazama michezo yenye inaendelea kwenye eneo hilo.

Wanacheza mchezo wa kikapu. Mmoja amebeba mikono juu mwenye nguo nyeupe. Mwingine mwenye nguo ya rangi kijani kibichi ameshika mpira. Wanaotazama na watu wengine nyuma yao wamevaa meski.

Viti vingi yumo ndani ya tenti huku viti vya rangi ya samawati, viti vingine na wengine wameketi na viwakilishi juu mezani. Wanaongea wakitazama vitu wanavyofanya.

Wanacheza mchezo wa kuruka, mwingine ameruka ameingia kwenye mchanga, mchanga imemfurika wengine wako nyuma yao wanatazama, mwingine akijiandaa vile yeye pia anataka kuruka.

Wanacheza michezo wa kikapu moja anataka kupangua mpira mwengine ameshika mpira mwenye shati nyeupe. Wanakimbia watu wengine wako nyumani mwao wanatasama kitu wanaofanya.

Watu wawili wamesimama wakizungumza na mtu mmoja wengine wameketi tarakilishi yumo juu mezani wanafanya kazi mwao wengine wakiutazama

Eneo hili mkubwa lina mipapasuko mingi. Seng'enge limeukinga eneo hili. Maji machafu ya rangi dhurungi limeghubika. Vineo vingi vimeporomoka, vimeanguka ndani ya maji hili.

Vitabu vitatu, vizuri sana, limewekwa ndani ya kabati na liko na michoro ya Kenya. Kando yao kuna miti mingi sana, yenye zimepangwa kwa mpangilio

Mama ameuvaa jekundu, ameushika kiuno kwa utaratibu, anautazama kwa umakini, watu wameketi wengine wanapiga gumzo, wengine wako na furaha tele na ni umati wa watu wanaotazama vitu vizuri kwenye eneo hilo.

Wamesimama watu wengi sana, mwingine amevaa nguo jeupe. Anautilia mtu mkono kwenye meza, mwenye ameshika ya hudhurungi. Watu wako na furaha tele, mwingine anachukua picha kurekodi vitu wengine wanavyofanya.

Watu wawili wameketi katika hukuwa hili hukuwa hili la jengo lina vitu vizuri sana , viti mingi zimepangwa, watu wamevaa nguo jeupe wamekaa wakifanya kazi kwa utaratibu.

Wachezaji wako na furaha sana, wamevaa sare za rangi jeusi, mwingine amevaa rangi kijani kibichi, wameinua mikono juu. Wako na furaha tele sana. Watu wengine wako nyuma yao wanaotazama venye wanasherehekea.

Vitarakilishi na vyombo vingine vimo juu mezani. Wawili wamesimama wamefunga meski, mmoja amesimama anautazama kitarakilishi. Mabaluni ya jani kibichi umo juu yao.

Vitarakilishi ziko mingi sana juu mezani, watu wote wameketi wamefunga mapua, wanaufinya wanautazama vitu wanavyofanya kwa utaratibu.

Wachezi wawili, moja amevaa nguo cheupe na nguo samawati ako na mpira anautazama .Mwingine amesimama na nguo ya manjano anaufuata mpira. Wengine wamesimama nyuma yao.

Cheti hii ya rangi nyeusi, lina duara nyingine, lina mikono miwili, mikono miwili zimeshikana pamoja, linaelezea habari ya kwamba tuko pamoja.

Jengo hili limepangwa vizuri, kitarakilishi yumo juu mezani mkono kwingine umeushika kitarakilishi nyuma ya kitarakilishi kuna watu wameketi, wameketi kwa utaratibu na ukakamavu sana.

Mchezaji ameshika mpira wa kikapu amevaa nguo jeusi, mwingine ameinama amevaa nguo ya kibichi anaujaribu kukinga mpira nyuma zao vikiwa viti viko bure sana.

Watu wamesimama watu wengi sana, wana furaha teletele kwenye machoni mwao. Mmoja ameshika karatasi, mwingine ameushika karatasi, wote wanatazama karatasi wanavyoshika.

Mchezaji moja mwenye nguo za boksiboksi amesimama tisti na furaha mingi sana mwingine akimtazama na nguo ya samawati. Watu wengi wamekaa nyuma yao wakiwatazama.

Vitarakilishi na vifaa vingine vimejaa juu ya meza huu ya hudhurungi, watu wengi wameupanga laini kwa utaratibu mmoja ameketi ameushika vitarakilishi anaufanya kazi yake kwa makini.

Rais amesimama pamoja na jaji na spika la bunge wamesimama kwa uhodari wako na furaha, kwenye mikono yao kila mtu ameubeba vikadi vyeupe wakiutazama wakiupiga picha.

Watu wengi wamekaa kwenye jengo hili zuri sana, jengo la huduma. wengine wameketi chini wamebeba karatasi, wengine wameketi nyuma yao, wanautazama wakigoja wito ndio wakafanye vile imewaleta.

Chumba hili kubwa sana lina vitarakilishi, juu mezani, meza huo ni kala la hudhurungi. Mtu ameuketi anaucheka sana. Anaucheka na watu wengine mbele yao, wako na furaha tele, wanauzungumza huyu mwingine akimskiza.

Wanacheza mpira mmoja wa shati nyeupe ameubeba mpira, mwingine anaupiga mpira mwingine ameushika shati. watu wengine wako nyema yao, wanatazama, wako na furaha.

Bendera ya kenya yumo juu mezani. Rais anaupiga sahihi. Amesimama mbele yake anamtazamo. Kando yake bibiye. Wengine wanatazama rais vile anapopea sahihi.

Takataka limegubika kwenye uwanja huu, zingine ni za jualaa , zingine zimewekwa kwenye gunia la samawati. Shimo yumo kando ya uwanja huu yenye kumepakiwa na takataka mingi.

Watu wengi wako kwenye jengo hili wengine wamueshika makaratasi , wengine wamesimama mbele ya bodi. Polisi amesimama nyuma yao akiwatazama kwa utaratibu vitu anavyofanya.

Tingatinga huu imesimama ,watu wakiwa hapo kando wanatembea . Maji machafu yumo shimoni pamoja na mchanga mingi zimekusanyika.